Kundi la watu limekusanyika nje ya kituo nja huduma kilichoko GPO Nairobi, baadhi wameketi chini, huku wengine wamesimama wakisubiri huduma za serikali, wote wanaonekana kuwa watulivu, wakisubiri kwa mpnagilio katika mazingira ya jua ya mchana.